Kuna daktari wa meno aliyevalia kitambaa kichwani, barakoa usoni na nguo nyeupe na ya buluu. Mgonjwa naye amelala huku akiwa amefungua mdomo akipokea matibabu ya shida aliyo nayo.

Kuna daktari wa macho aliyevalia nguo nyeupe. Anatumia kifaa maalum kuangalia macho ya mgonjwa, aliyevalia nguo nyeusi, ili kuweza kujua shida anayopitia na kumwelekeza matibabu yanayofaa.

Kuna mama aliyejifunga kitambaa kichwani na kuvalia shati nyeusi. Mdomoni amevalia barakoa. Anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto na muuguzi ambaye pia amevalia barakoa na kuvalia sare za zambarau.

Kuna bango la kutangaza la daktari Mduba, ambaye amechapisha namba yake ya mawasiliano hapo. Anatibu maugonjwa kama nguvu za kiume, mishipa ya njiri kaswende sugu, kisonono, na mapenzi. Kando yake kumeagizwa baiskeli na mbele ya bango hilo kuna chupa iliyopambwa kwenye kifaa kama vile meza.

Kitambaa chekundu na cheusi kimetandikwa sakafuni. Juu yake kuna pembe, chupa, shanga, kitabu kilichofunguliwa, kioo na mikembe mbali mbali. Pia kuna mtu aliyevalia suti jeusi na mkononi amebeba kibuyu kilichovalishwa mikanda ya bahari.

Kuna wauguzi wawili waliovalia barakoa mdomoni na mapuani. Katikati yao kuna mtoto mchanga ambaye anaonekana kupokea matibabu maalum kutoka kwao.

Kuna chupa nne zilizoekelewa katika kitambaa cha buluu. Chupa iliyo mbele zaidi imeandikwa jina ibuprofen ambayo mara nyingi huwa dawa inayotumika kupunguza maumivu.

Wanafunzi watatu wamepanga foleni wakiweka maji kwenye tanki lililoandikwa-unakunywa maji masafi- mkononi wamebeba chupa, mwalimu wao amesimama mbali kidogo akiangalia jinsi wanavyotekeleza ile shughuli.

Kuna chupa mbalimbali vinavyoonekana. Majina yao yameandikwa kwenye chupa hizo kama vile DEJA na LEOKI. Hizi ni kama dawa ambazo hutumiwa kutibu magonjwa fulani.

Kutokana na mavazi kuna madaktari wawili waliokaa, mmoja amevalia shati nyeupe na ingine shati ya bluu, pia kuna mgonjwa aliyelala akiangalia juu akiwa amefungua mdomo ili kupata matibabu kutoka kwa daktari hawa.